Bustani, ambapo bustani hiyo imemeeshwa nyasi, ambapo nyasi imekatwa vizuri. Na kwenye bustani hiyo, kuna nyumba, ambapo nyumba hiyo bati lake ni la rangi ya hudhurungi.

Mtu aliyeketi, ambapo ameketi kwenye kiti. Na mtu huyo hana miguu, bali amevalia viatu. Na pia kando yake kuna mti wa kutembelea.

Ni kwenye barabara, ambapo upande wa pili wa barabara kuna mtu aliyesimama huku amesusha barakoa na mkononi ameshikilia simu na kuweka kwenye masikio na nyuma yake kuna jengo ambapo jengo hilo limeandikwa na maandishi meusi.

Watu wanacheza mpira huku watu hao wakicheza mpira wakiwemo hawana mguu mmoja bali watu hao wanajishikilia na magongo na kuweza kucheza mpira na nyuma yao kuna ukuta umejengwa.

Ni kwenye geti ambapo geti hiyo imepakwa rangi nyeupe na geti hiyo ni geti ya chuo kikuu cha Mombasa huku watu wanaingia kwenye chuo hicho.

Jengo ambapo jengo hilo limepakwa rangi nyeupe huku nguzo zikiwa zimeshikilia mabati zikiwa zimepakwa rangi nyeusi na pia sakafu ikiwa iko safi.

Bango limegamishwa kwenye nguzo na bango hilo maandishi yake wameandikwa kwenye rangi nyeusi yameandikwa kuwa njia ya kwenda kwenye ofisi za chuo kikuu.

Kwenye uwanja, ambapo wanariadha wanafanya mazoezi, huku wakiwa ni wa jinsia ya kike na jinsia ya kiume, ambapo wanariadha hao wanakimbia.

Ni kwenye jengo ambapo jengo hilo limepakwa rengi nyeupe na rangi ya hudhrungi. Na mbele ya jengo hilo kuna magari mawili yameegwesha ikiwemo gari yenye rangi nyeusi na gari ya rangi nyeupe.

Ni kwenye darasa, ambapo darasa hilo liko na madawati mawili, ambapo dawati limoja, limeharibika kidogo. Na kando kuna kiti, ambapo kando ya kiti hiyo kuna pazia.

Jengo la zamani ambapo liko na rangi nyeupe, rangi ya samawati na pia rangi ya manjano. Ambapo jengo hilo liko na maandishi ya mambo yakiwa yameandikwa ukutani kwa rangi nyeusi ni shule.

Bustani hii iliojaa nyasi na nyasi hizo zimekatwa kwa ufasaha ambapo kuna nguzo nyeupe na nyuma ya nguzo hio kuna tanki na upande mwingine kuna jumba lililojengwa.

Hili linakaa jengo la shule. Ambapo ni jengo la shule ya mafunzo ya matibabu. Jengo hili liko na rangi nyeupe, manjano na hudhurungi. Mbele ya shule hii kuna gari lililoegeshwa jeupe.

Inaonekana kuwa wanafunzi wawili walio kando ya barabara ambapo nyuma yao kuna ukuta uliopakwa rangi ya samawati, nyeupe na rangi nyeusi. Ambapo kuta huo umeandikwa Shule ya Upili ya Tononoka.

Mwanadada muogeleaji anaogelea akiwa amevalia mavazi rasmi ya kuogelea na huku anatazama upande wa kushoto na mkono mmoja akiwa ameshikilia juu ya chuma akiwa anajiandaa kurudi tena.

Watu wako kiwanjani ambapo watu hawa wamevalia nguo na majezi ya kucheza mpira, huku baadhi yao wakiwa wameshikiliwa na magongo ya kutembea. Nyuma yao kuna viti vilivyo pakwa rangi ya njani na rangi...